Hii ni eneo la soko la nje, ikionyesha maonyesho ya bidhaa safi na shughuli za soko. Kuna aina nyingi za matunda na mboga safi zinazo onyeshwa waziwazi kwenye ardhi, pamoja na kile kinacho onekana kuwa maembe na mazao mengine kama papai, ikionyesha kuzingatia uzalishaji mzuri wa kilimo.

Hili ni soko la wazi au duka la mboga na matunda. Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa ajili ya kuuzwa. Tunaweza kuona viazi vyenye masanduku mbele, karoti zikiwa zimefungwa kwenye mifuko ya plastiki, mahindi mabichi yamewekwa katikati, nyanya, pilipili hoho, ndimu, machungwa na mboga za majani kama kabeji ziko nyuma. Ndizi pia zimetundikwa juu.

Hii ni mikono ukiwa umeshika noti za pesa za Kenya. Inaonekana kuna noti za shilingi elfu moja, kuna noti ya shilingi mia moja na noti ya shilingi mia tano. Kuna pia kalamu hapo kando katika sakafu.

Hii ni mazingira ya duka au biashara fulani. Mtu mmoja amesimama mlangoni mwa duka anaonekana akifanya shughuli fulani hapo. Amevaa shati la miraba na suruali ya buluu. Duka lenyewe lina milango ya buluu na kijani na pia kuna mabati au vyuma vya usalama. Juu ya milango kuna maandishi fulani lakini hayaonekani vizuri.

Hii ni kundi ya matikiti maji yaliopangwa. Matikiti yanamakanda ya kijani kibichi enye mijirizi wepesi na baadhi yanafanana na yale ya ukubwa wa kati. Katika wa upande wa kushoto wa picha kuna tunda lingine lenye rangi ya machungwa labda chungwa au embe na matunda mengine ya kijani kibichi upande wa kulia wanaweza kuwa mapera au matunda mengine yanayofanana.

Hii ni rundo kubwa la nguo zikiwemo sketi na blausi zilizotupwa au kuuzwa katika soko la mitumba. Baadhi ya nguo hizo, zimetundikwa nyuma zikionyeshwa ni duka au eneo la kuuza nguo. Mazingira yaonekana kuwa na vitu vingine chini labda uchafu au mabaki mengine.

Haya ni magari matano yakiwa yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi, labda uwanja au shamba. Magari yote yamepangwa kwa mistari na tunaweza kuona sehemu ya mbele ya magari matatu ya karibu zaidi. Gari lililo mbele kabisa lina rangi ya buluu na lina namba ya usajli inayoonekana kwa wazi. Nyuma yake kuna gari nyeusi na nyuma ya hilo kuna gari jeupe.

Hili ni bango la matangazo la bima ya wanyama kipenzi kutoka kampuni inayoitwa Kenya Orient. Kuna mbwa mweusi mkubwa anayefanana na German shepherd akiwa amelala kwenye nyasi na ulimi wake umetoka nje inaonekana mwenye furaha au amechoka kidogo. Nyuma yake kuna mwanga hafifu labda jua ilichomoza au kuzama na miti iliyofifu.

Haya ni safu ya magari yaliyo park . Tunaweza kuona sahemu ya nyuma ya magari haya. Gari lililo mbele katika lina rangi nyeupe na mengine yaliyo mbele na nyuma yake yanaonekana kuwa na gari nyeusi au nyeusi iliyokolea. Zote zime park vizuri katika sehemu ya maegesho.

Hii ni gari dogo jeupe linaloonekana kama Toyota Haas likiwa limeegeshwa kando ya barabara wakati wa usiku. Mlango wa kando wa gari umefunguliwa. Nyuma ya gari kuna jengo refu lenye taa zinazowaka likiwa na muundo wa kisasa. Kuna miti pia inaonekana mbele ya jengo.

Hii ni kundi ya watu nje, labda kwenye mkusanyiko. Watu ambao wanaonekana wamesimama karibu na magari yaliyokuwa yameegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Kuna wanaume wamesimama upande wa kushoto ya picha, na wengine wamesimama karibu na gari jeusi la kifamilia. Mwanamke moja ameketi chini upande wa kulia wa picha amejifunika blanketi. Mandhari ya nyuma ina mti na anga wazi. Inaonekana hali ya hewa ni nzuri na tukio linafanyika nje.

Hii ni mikono miwili ikibadilishana funguo ya gari. Mkono mmoja unatoa funguo, na mkono mwingine unapokea. Juu ya meza kuna karatasi kwenye kibao cha kubania, kalamu na mfano mdogo wa gari. Inaonekana kama shughuli ya kuuza au kukodisha gari inafanyika.

Hii ni eneo kubwa la maegesho lililojaa magari mengi tofauti. Kuna magari ya abiria na aina mbalimbali kuanzia sdas na hadi SUV na pia kuna malori machache ya kubebea mizigo. Majengo meupe yanaonekana nyuma yakipendeza kuwa eneo hilo lililoweza kuwa kituo cha kuuza magari, karakana au sehemu ya biashara ambapo magari huhifadhiwa. Anga inaonekana kuwa wazi na hali ya hewa ni nzuri.

Jengo lenye bango kubwa jeupe lenye maandishi meusi yanayo someka Mercedes Centre Limited. Chini ya bango kuna mistari wa magari aina ya Mercedes Benz yaliyo unganishwa yakionyeshwa magari kadhaa yakifahari yakiwa yamepakiwa nje. Magari yaliyo mbele zaidi ni meupe na meusi na mengine yanafuata nyuma.

Hii ni eneo kubwa la maegesho lililojaa magari mengi, yakiwa yamepangwa kwa safu ndefu, inaonekana kama sehemu ya kuuzia magari au eneo la kuhifadhi magari. Kuna magari ya rangi tofauti, kuna nyekundu, kuna nyeusi na hata kuna nyeupe.

Hii ni aina mbili za mboga. Juu kuna maboga yenye rangi ya kijani na manjano, yaliyokomaa na yana umbo la duara au mviringo. Chini, kuna maboga mengine yenye rangi ya kahawia manjano, yaliyo na umbo refu kama chupa. Inaonekana kama yamepangwa sokoni au gala.

Hii ni leseni ya ushuru iliyotolewa na mamlaka ya mapato Kenya, inaonyesha nambari ya utambulisho wa mlipa kodi, tarehe ya kutolewa lesheni, jina na anwani ya mlipa kodi, tarehe ya kumaliza kwa leseni, inaonyesha kuna kauli inayosema kuwa mlipa kodi huyo amesajiliwa kama mlipa kodi wa ushuru wa bidhaa ya KRA.

Hii ni soko wazi. Kuna vibanda viwili au vitatu vilivyojengwa kwa mbao au mabati zinaonyeshwa bidhaa mbalimbali. Katika vibanda vya mbele kuna marundo ya mahindi mabichi baadhi yakiwa yamemenywa na mengine yakiwa na maganda yake. Pia kuna nanasi zilizoning'inia na matikiti maji na maboga chini. crates nyekundu ziko chini.

Hii ni duka dogo la Mpesa. Liko kando la barabara iliyotengenezwa kwa vigae. Duka lina milango miwili ya kijani iliyo wazi na ndani yake kuna rafu zenye bidhaa mbali mbali. Juu ya mlango pameandikwa Mpesa kwa herufi kubwa na pande zote za mlango pameandikwa pesa, kwa wima. Rangi ya jengo ni buluu iliyochakaa na nyeupe.

Hili ni nduka ndogo la barabarani ambalo linaonekana kutoa huduma za M-Pesa. Kwenye mlango na upande wa kushoto wa duka, kuna ishara zilizopakwa rangi na ziasomeka M-Pesa. Ndani ya duka kuna rafu zilizojaa bidhaa mbalimbali, zikiashiria kuwa inaweza kuwa duka la jumla au la reja reja.

Hii ni meza iliyojaa samaki waliopikwa wengi wao wakiwa wamekaangwa au kukaushwa. Inaonekana kama soko au mahali pa kuuza chakula ambapo samaki wanauzwa kwa ajili ya matumizi. Kuna aina mbalimbali za samaki, wengine wakiwa wazima na wengine wamekatwakatwa. Nyuma kuna mtu anayeonekana akiandaa au kuuza samaki hao.

Hili ni tangazo la bima ya texi. Bima ya texi ya PSV. Bima ya TPO ya mwezi mmoja kwa shilingi elfu tatu mia tano pambana kwa upande wa tatu pekee. Offer ya kuongezwa maktaba. Ongeza hadi bima ya mwaka mzima ndani ya siku thelathini kwa shilingi elfu tano.

Hii ni duka lililopakwa rangi ya kijani na buluu, likiwa na ishara lililoandikwa Sky Shine Auto Paint na namba ya simu, pia kuna bango kubwa la mpesa linaloashiria huduma za mpesa zinapatikana hapo. Dirisha la duka lina nondo za chuma kwa usalama na ndani yake inaonekana bidhaa mbalimbali. Baadhi ya maneno yaliyoandikwa ukutani ni Holiday Paint ambayo yanaashiria labda duka linahusika na uchoraji.

Hii ni soko au duka la mboga lenye aina nyingi za matunda au mboga. Nyanya ziko kwa wingi, nyekundu na zinaonekana safi. Kuna pilipili hoho, kuna vitunguu jani, kuna vitunguu maji, limau, ndimu, mboga za nyingine rakichani, kunde au ndengu. Kuna pia mboga nyingine.

Hawa ni wanabiashara wengi wamepanga bidhaa zao chini kwenye meza ndogo na kuna kiasi kikubwa cha matunda na mboga mboga zinazouzwa. Baadhi ya bidhaa zinaonekana kuwa zimefunikwa na turubai au miavuli ya kujikinga na hali ya hewa . Chini kuna matope ya maji iliyotuama ikionyesha kuwa huenda kulikuwa na mvua hivi karibuni au mfumo wa maji.

Hawa wanaume wawili wameketi nje ya duka au kibanda kinachoonekana kutoa huduma za simu. Nyuma yao kuna mabango mawili, moja ni la M-Pesa huduma ya kutuma na kupokea simu kupitia simu inayomilikiwa na Safaricom na jingine ni ya Airtelmoney pia huduma ya kifedha kutumia simu iliyomilikiwa na Airtel.

Haya ni magari yaliyozama nusu kwenye barabara iliyojaa maji mengi ikionyesha mafuriko au janga la asili. Juu kulia kuna nembo ya Aki Association of Kenya Insurers. Chini ya picha kuna maandishi kwa kiingereza ambayo yanatafsiriwa kama ifuatayo, usiruhusu janga la asili lizamishe biashara yako.

Hili ni soko la matunda yenye shughuli nyingi. Mbele kuna mwanamke aliyevaa shati jeupe na mistari meusi. Karibu naye na kote sokoni kuna rundo la matunda mbalimbali ikiwemo ndizi nyingi zilizoning'inia na zilipangwa kwenye meza.

Hii ni duka ndogo au kibanda kinachotoa huduma za M-pesa. M-pesa ni huduma maarufu sana ya kutuma na kupokea pesa kwa njia ya simu, iliyo anzishwa nchini Kenya. Kibanda hiki kimepakwa rangi ya kijani kibichi na kina nembo ya M-pesa.

Hii ni mtaa wenye shughuli nyingi, labda katika soko au eneo la biashara. Mbele kabisa upande wa kushoto, kuna duka lenye fremu ya mlango wa kijani kibichi na bango la M-Pesa linaonekana. Bango hilo linaashiria kuwa ni wakala wa M-Pesa, huduma maalum ya kutuma na kupokea pesa kutumia simu nchini Kenya na maeneo mengine.

Haya ni aina mbali mbali za matunda yaliyopangwa kwenye soko au duka la matunda. Tunaweza kuona chungwa, parachichi, matunda ya kiwano na matunda mengine yanaonekana kama tufaha au maembe kwa nyuma. Matunda haya yamepangwa vizuri na kuwekwa tayari kwa ajili ya kuuzwa, pia kuna kopo jeupe upande wa kulia.

Hii ni eneo kubwa la maegesho au uwanja uliojaa magari mengi yaliyopangwa kwa safu. Magari haya yana rangi ya aina tofautitofauti na yanaonekana kuwa katika hali nzuri. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu labda siku yenye baridi au mvua kidogo kwa sababu ya rangi ya anga na mwonekano wa sakafu ya lami. Kwa nyuma kuna uzio au ukuta mrefu uliolekea kumaliza mpaka wa eneo hilo.

Hizi ni tairi kadhaa za gari zikioshwa kwa maji yenye nguvu. Maji yanarushwa kutoka kwenye hosi au mashine ya shinikizo la juu yakisafisha rimu na mpira wa tairi. Inaonekana kama shughuli ya kusafisha gari au matayarisho ya matumizi.

Hii ni mikono miwili, ikishika na kuhesabu noti nyingi za shilingi elfu moja za Kenya za kitambo. Inaonekana kama mtu anahesabu au kushughulika na kiasi kikubwa cha pesa taslimu. Mkono wa huyu mtu una saa ya rangi nyeusi.

Hii ni noti ya shilingi elfu moja ya kitambo ya Kenya. Upande wa mbele wa noti, una picha ya mzee Jomo Kenyatta, rais wa kwanza wa Kenya. Pia kuna nembo ya Benki Kuu ya Kenya na tarehe moja Julai, mwaka elfu mbili na kumi ambayo inaweza kuwa terehe iliyochapishwa au kuanza kutumika kwa noti hiyo.

Hii ni soko lenye shughuli nyingi ambapo watu kadhaa wanachagua rundo kubwa la nguo. Inaonekana kuwa soko la mitumba au duka la jumla la nguo. Watu wamejikita katika kutafuta nguo wanazozitaka kutoka rundo hilo kubwa kuashuria biashara yenye shughuli nyingi na labda bei nafuu. Kuna nguo za rangi mbalimbali zimetapakaa ardhini na baadhi zimepangwa katika mrundo.

Hii ni duka dogo au labda kibanda cha biashara mbele ya jengo fulani. Mbele ya duka kuna tiles zenye muundo wa tofali zilizopandwa vizuri. Ndani ya duka, kuna rafu ya kijani iliyojaa bidhaa mbalimbali zikiwemo labda vifaa vya elektroniki au bidhaa za matumizi ya kila siku. Juu ya rafu hio, kuna mabango au matangazo. Mojawapo likiwa la rangi la waridi linaonyesha maneno Airtel.

Haya ni magari yaliyopaki katika eneo la wazi labda maegesho au uwanja wa kuuza magari. Tunaona gari la bluu ambalo linaonekana kuwa Ford Mustang na nyuma yake kuna gari jingine la chungwa labda Dodge Challenger au Charger kuna magari mengine yaliyopaki nyuma na pia kuna miundo ya paa au vibanda vinavyotoa kivuli. Hali ya hewa inaonekana kuwa na jua kali.

Hili ni gari la abiria, la rangi ya fedha likiwa limeegeshwa nje ni Toyota Hass na ina nambari ya usajili. Kwenye sehemu ya nyuma ya gari kuna sticker mbalimbali ambayo inaashiria ukomo wa spidi, pia kuna vibandiko vya rangi ya chungwa na manjano ziinavyo kisi mwanga chini ya namba ya usajili.

Hii duka ya kubadilisha fedha na kutuma pesa liitwalo Junction Forex and Money Remittance. Mlangoni kuna bango yanaonyesha huduma mbali mbali wanazotoa ikiwemo West Union, Moneygram Mpesa na pia Ria Money Transfer. Kwa upande kulia bango kubwa la Ria money transfer linasema tuma pesa na upokee pesa duniani kwote. Duka linaonekana kuwa safi na limepambwa kwa rangi kufutia.

Huu ni ufunguo la gari ikiwa imetundikwa kwenye mlango wa gari ulio wazi. Funguo hizo zina vifungo kwa kufunga, kufungua na labda kuanzishia gari kwa umbali. Nyuma ya funguo kuna jengo refu labda jiji na inaonekana kuwa mchana. Mkono wa mtu unaweza kuonekana kwa umbali upande wa kulia ukielekea mahali fulani.

Hii ni duka dogo au kibanda cha kuuza bidhaa mbalimbali hasa mapambo na vitu vya urembo. Tunaweza kuona shanga za aina nyingi na rangi tofauti zikiwa zimetundikwa na pia zikiwa zimewekwa kwenye meza au vibao maalum vya kuonyesha bidhaa. Vilevile kuna mikufu na vikuku mingi. Kibanda kina paa la mabati na kimejengwa kwa mbao au nguzo rahisi.

Huyu mtu mmoja akimkabidhi mwengine funguo ya gari. Mtu anayekabidhi funguo ana mkono iliyotunzwa na makucha yaliyopakwa rangi nyekundu , ikionyesha anaeza kuwa mwanamke. Mtu anayepokea funguo ana ngozi nyeusi na amevaa suti au kotoli la biashara anaonyesha anaeza kuwa mwanaume. Nyuma yao kuna gari jekundu lisiloonekana vizuri kuonyesha kuwa labda wako kwenye chumba cha maonyesho ya magari au mahali pa biashara ya magari.

Hii ni duka la maziwa liitwalo Yustina milk. Duka lina rangi ya buluu na nyeupe na lina picha ya ng'ombe ukutani. Mlangoni mwa duka kuna mwanamke ameketi ndani labda mmiliki au mfanyikazi. Kuna pia vyombo kadhaa vya plastiki vya rangi tofauti tofauti. Vinaonyesha kutumika kwa uhifadhi au kuuza maziwa.

Hili ni soko au kibanda cha kuuza mboga na matunda. Tunaweza kuona aina nyingi za bidhaa zikiwa zimepangwa vizuri. Zipo nyanya nyingi nyekundu zikiwa zimepangwa mbele. Kuna pilipili hoho za rangi mbali mbali. Vitunguu vyeupe au vyekundu vinavyoonekana upande wa kushoto. Kuna rundo la matunda ya kijani inayofanana na ndimu au limau juu.

Hii simu mahiri ikiwa na orodha ya Huduma za Mpesa. Mtu anaonyesha kiganja chake akikiguza kioo cha simu. Kuna, tuma pesa, toa pesa, nunua muda wa maongezi, Mshwari, lipa kwa Mpesa, akaunti yangu.

Hii ni soko lenye shughuli nyingi watu kadhaa wanaonekana wangine wakiuza na wengine wakinunua au kupita, mbele kuna mwanamume amevaa kofia nyekundu na nguo za kijivu akisukuma mkokoteni uliojaa nguo, nyuma yake milundu na manguo nyingine, ikionyesha kuwa anauuza manguo. Upande wa kulia kuna stendi yenye nguo nyingi zilizoningi'nizwa.

Haya ni magari ya kifahari aina ya Mercedes Benz G wagon yakiwa yameegeshwa nje. Magari hayo yamepangwa kwa mstari na yote yanaonekana kuwa meusi na meupe. Gari lililo mbele kabisa linaonekana kuwa la kijivu cheusi au jeusi huku la pili likiwa jeupe kabisa. Gari la tatu linaonekana kuwa jeusi ingawa sehemu ndogo inaonekana.

Kuna mikono miwili ya watu wawili, ikishika au kupokezana noti za pesa ambazo zinaonekana kuwa shilingi elfu moja za Kenya za kitambo. Mtu mmoja anampa mwingine noti. Inaweza kuwa ni shughuli za malipo, mauzo au kubadilishana pesa.

Hili ni duka la maziwa liitwalo Mount Kenya Milk Depot. Duka hili kina ghorofa moja na imepakwa rangi ya buluu. Lina madirisha yenye milango ya kukunja ya buluu. Juu ya duka, kuna bango kubwa lenye jina la duka na picha za bidhaa ya maziwa. Pia milango ya kukunja ina picha ya bidhaa ya maziwa kishiria aina ya bidhaa inayouzwa ndani.

Hii ni duka liliko kando ya barabara. Laonekana kuwa ya biashara inayoendelea. Kuna ngazi ndogo za kupandia kuingia dukani. Mlango wa duka umefunguka na ndani kuna mtu anayehudumia wateja. Nje ya duka upande wa kushoto kuna kibanda kidogo cha huduma ya M-Pesa.

Hii ni safu ya magari yaliyopangwa moja baada ya jingine. Magari haya yana rangi tofauti ikiwemo buluu, nyeusi, machungwa na nyekundu. Inaonekana kama yameegeshwa kwenye eneo wazi, labda maegesho ya magari au barabara. Sehemu ya mbele ya kila gari inaonekana wazi.

Huyu mwanamke amesimama karibu na mashine mbili zinazofanana na ATM . Moja imeandikwa Milk ATM na nyingine Salad ATM . Zote zina skrini ndogo na dijiti za vifaa vya kutoa bidhaa. Mashine ya maziwa ni kubwa zaidi na ina picha ya ng'ombe na chupa ya maziwa. Mashine ya salad ni ndogo na ina picha za mboga.

Hii ni lango la duka lililo pakwa rangi ya kijani kibichi. Kwenye lango, kuna maandishi makubwa meupe yanayosomeka m_pesa ambayo yanaashiria kuwa hapa ni wakala ya m_pesa. Chini ya neno m_pesa kuna nambari ndogo lililosomeka agent number saba tano, tatu nne mbili, zikionyesha nambari ya wakala na labda maelezo mengine ya duka.

Hii ni duka la gari la Hyundai, mbele ya duka kuna magari kadhaa yaliyopakiwa yakiwemo magari jeupe na magari jeusi yakionekana kuwa tayari kwa kuuzwa. Jengo la Hyundai lina madirisha makubwa ya vioo na nembo ya Hyundai inaonekana wazi juu ya jengo. Ndani ya duka kuna mwanga na magari mengine yanaweza kuonekana kwa umbali.

Hii ni duka la kubadilisha fedha liitwalo forex bureau. Liko ndani ya jengo labda jumba la maduka au ofisi. Kuta zake nyingi zimetengenezwa kwa kioo na baadhi za sehemu ya kioo zimepakwa rangi kuficha ndani. Kwenye kioo cha mbele kuna sticker mbalimbali zinazoashiria huduma wanazotoa ikiwemo mpesa, amath express, money gram na western union.

Hii ni tangazo la bima ya afya kutoka kampuni ya Jubilee health insurance , ikishirikiana na karosol. Inatangaza bima bora ya hospitali na bima bora ya afya ya uzazi. Kuna mwanamke mjamzito akitabasamu akiwa amevaa nguo nyekundu, jambo linaloashiria uzazi afya.

Hii ni soko la mboga, mwanamke mmoja amekaa akichambua kitu fulani na amezungukwa na aina mbalimbali za mboga kama vile hoho na kijani matango, nyanya, viazi, vitunguu na labda pilipili nyekundu vingine kuna kikapu kilichojaa bidhaa na maboxi ya plastiki yenye nyanya, katika wengine wanaonekana nyuma wakiendelea na shughuli zao sokoni. Kwa ujumla inaonyesha mazingira ya soko la kawaida yenye shughuli nyingi.

Huu ni mkono wa mtu umeshikilia simu mahiri. Kwenye skirini ya simu kuna programu ya Mpesa ambayo ni huduma maarufu ya kutuma na kukopea pesa kupitia simu nchini Kenya. Skirini inaonyesha chaguo mbalimbali za MPESA kama vile; onyesha salio, tuma pesa, kutoa pesa, nunua muda wa maongezi, lipa kwa mpesa, mikopo na akiba.

Hii ni mkusanyiko mkubwa wa viatu vya aina mbalimbali hasa viatu vya mchezo. Viatu hivi vimepangwa au kuonyeshwa kwa njia inayoruhusu kuonekana kwa urahisi labda kwenye duka au soko. Kuna rangi ya staili nyingi tofauti vikiwemo nyeupe, nyeusi, nyekundu na vingine vyenye mchanganyiko wa rangi.

Hii ni safu ya magari yaliyopangwa labda kwenye maonyesho ya magari, sehemu ya maegesho au eneo ya kuuza magari. Magari yaliyo mbele yanaonekana wazi zaidi na yanatofautiana kwa rangi, ingawa mengi yanaonekana kuwa meupe, fedha au kijivu. Mwangaza wa jua unaonekana kuangaza kutoka upande wa kushoto au nyuma na kuunda kivuli kidogo na kuongeza uhalisi kwenye picha.

Haya ni magari mawili meupe yakiwa yameegeshwa. Gari lililo mbele zaidi linaonekana kwa sehemu ya mbele ya gari la michezo, labda Ford Mustang, kutokana na muundo wa taa na grill . Nyuma yake kuna gari jingine jeupe ambalo linaonekana kuwa Dodge Challenger, kutokana na umbo la taa zake na mbele ya boneti yenye tundu la hewa.

Hii ni biskeli iliokuwa imesimama mbele ya duka. Duka hilo linaonekana kuuza spare ya magari na lina bango lenye nembo ya Nissan Auto Part. Pembeni ya duka hilo kuna kibanda kidogo cha Mpesa huduma ya kutuma na kupokea pesa kwa simu na pia kuna friji ya vinywaji ya Coca-Cola. Mtu moja anaonekana amekaa kwenye benchi nje ya duka.

Hili ni soko lenye shughuli nyingi. Kuna watu wengi wakitembea na maduka au vibanda vingi vinavyouza bidhaa mbalimbali kama vile nguo, mifuko na vitu vingine. Inaonekana kama mahali pa biashara ilio wazi labda barabarani au katika eneo la soko lililojaa. Rangi na bidhaa nyingi zinaonekana zikionyesha hali halisi ya soko la kawaida.

Huu ni mkono wa mtu, ikishika noti za pesa, inayoonekana kama mtu huyo anahesabu au anashughulika na pesa taslimu. Noti hizo zinaonekana kuwa ya rangi tofauti, ikiwemo nyekundu na blue . Ni noti ya shilingi hamsini na mia mbili ya Kenya.

Haya magari matatu ya kifahari yaliyopakiwa nje ya jengo ya kisasa labda chumba cha muonyesho ya magari au hoteli . Gari lililo mbele upande wa kushoto Lina rangi la kijivu au fedha ,nyuma yake Kuna gari la buluu upande wa kulia Kuna gari lenye rangi ya kijani kibichi na Nchirizi ya rangi ya chungwa au njano.

Hili ni Lori kubwa la kusafirisha magari linalojulikana kama Car Carrier . Lori hili lina staha mbili na linaonekana kubeba magari manne, magari mawili meupe na mawili meusi, yaliyopangwa juu na chini. Magari nayo yanaonekana kuwa ya kisasa na yapo katika hali nzuri.

Haya ni safu ya magari meupe yaliyopakiwa ndani ya anga la buluu lenye mawingu meupe. Magari yanaonekana kuwa mpya na safi naa yamepanguzwa vizuri kwenye sehemu ya kuegesha. Mbele kabisa kuna gari kubwa ya SUV nyeupe. Na nyuma yake kuna gari mengine mengi yanayofanana na yaliyopangwa kwenye mstari.

Hii ni soko lenye shughuli nyingi pengine likiwa soko la matunda na mboga. Kuna matunda mengi yaliyorundikana yakiwemo maembe, machungwa, ndizi na parachichi. Watu kadhaa wanaonekana wakitembea sokoni; wengine wakiuza na wengine wakinunua. Mazingira yanaonekana kwa wazi na kuna mwanga wa kutosha. Kwa ujumla inaonyesha mandhari hai yenye rangi nyingi na soko la ndani.

Hii ni soko lenye shughuli nyingi, kuna watu wengi wauzaji na wanunuzi, wauzaji wengi wamekaa chini wakiuza bidhaa zao ambazo ni matunda na mboga mbalimbali kama vile machungwa, nyanya na mboga za majani. Bidhaa hizi zimewekwa chini au kwenye sanduku, kuna pia mifuko mikubwa iliyojaa baadhi. Wateja wanatembea, na baadhi wameinamia kuchagua bidhaa. Soko lina paa ya muda au hema kutoa kivuli.

Hii ni lori kubwa ya kusafirisha magari likiwa barabarani. Lori hilo limebeba magari kadhaa ikiwemo gari moja la kubeba mizigo na magari mengine meusi chini. Barabara inaonekana kuwa na mistari ya kupishana na kuna magari mengine madogo yakifuatilia kwa umbali. Hali ya hewa inaonekana kuwa na mawingu kidogo.

Hii ni soko la mazao labda la mboga na matunda. Kuna ndizi nyingi zilizoning'inia zikuonyesha kuwa ni duka la matunda. Kuna rundo kubwa la nyanya nyekundu zilizopangwa vizuri. Karibu na nyanya kuna gunia au mfuko mkubwa uliojaa karoti. Kuna matunda mengine ya kijani labda limau na matunda mengine ya jamii hiyo. Kuna viazi vingi vilivyopangwa kwenye sanduku au sehemu nyingine ya kuuza. Watu kadhaa wanaonekana wakionyesha kuwa soko lina wateja na wauzaji wengine.

Hii ni gari la rangi ya fedha inaonekana labda Subaru Forester likiwa limeegeshwa kwenye eneo lenye nyasi. Nyuma ya gari kuna miti na anga inayoonekana wazi. Huenda ni mahali penye nafasi wazi au uwanja.